Kikombe cha chai kilichozungukwa na tangawizi, limau na majani ya miti. Viungo vinavyotumika katika madawa ya asili kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili, kupunguza maumivu ya tumbo, kichwa na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Mchanganyiko huu huandaliwa kama tiba ya nyumbani inayosaidia afya kwa njia ya asili na salama.

Chupa ya dawa za asili iitwayo "Umuravumba" ikiwa na kibandiko chenye picha ya mimea ya kijani na maelezo ya matumizi ya dawa hii inaonekana kuwa kiowevu au unga na inaashiria matumizi ya mimea tiba kabla ya kutengeneza dawa mbadala. Katika mkatadha huu wa dawa za asili, inaonyesha juhudi za kutumia rasilimali za mimea kwa ajili ya afya ya binadamu, hasa kwa kutibu na kuzuia magonjwa kwa njia zisizo za kisasa.